Nguzo mbili ndefu za umeme, zimesimamishwa kando ya nyumba, huku nyaya zake nyingi zikitoka na kuelekea mwelekeo tofautitofauti, ili kupelekwa nishati hii muhimu kwa ajili ya maisha ya kila siku.

Nguzo mbili za umeme zimesimama imara. Juu yake ipo mashine aina ya transfoma inayotumika kuchuja kiasi cha nishati inayotoka kabla ya kufika kwa watumiaji na kuleta madhara mbalimbali, kama vile kuunguza vitu vya ndani.